Picha inayokuwa ikitumika kama tangazo, familia hii imetabasamu sana. Kuna baba, mama na mtoto. Yule mtoto anakuwa akionyesha kitu fulani kwa kompyuta iliyoshikiliwa na baba yule.

Duka ambayo ina milango yenye rangi ya majani ina maandishi. Dukani kuna mitungi ya rangi tofauti. Friji yenye kuhifadhi bidhaa tofauti na kreti rangi ya kahawia.

Tairi nne yaliyokuwa yameekwa sakafuni yana sabuni ambapo moja imeekelewa juu ya nyingine ili kunyunyizia maji kuondoa sabuni. Kuna mawe ya rangi nyeupe iliyokuwa mle kando.

Nyumba yenye milango tatu yenye rangi tofauti na madirisha yana maandishi ya rangi tofauti. Milango miwili yamefunguliwa. Mtu aliyevalia suruali, shati nyeupe na viatu vya samawati amesimama akiwa amekunja mikono.

Gari nyeupe iliyo barabarani ina mataa, vioo vya pembeni, kioo cha mbele na sahani ya nambari. Miti yenye matawi rangi ya majani, lango kuu rangi ya samawati lenye ukuta wa rangi nyeupe.

Sakafu ya rangi nyeusi na nyeupe, gari ya manjano na nyeusi, taa iliyoning'inia juu ya rangi manjano na nyeusi, mti ulio na matawi wa majani. Humo nje kuna gari mbalimbali yenye rangi mbalimbali na miti mbalimbali humo nje.

Magari ya aina sawa yamepangwa barabarani kwa mstari. Yana rangi tofauti tofauti kama kijivu, nyeupe, nyeusi, samawati. Yana taa, kioo cha pembeni na kioo cha mbele.